Kuna viti ambavyo vimeekwa hapa ili wanafunzi waweze kukalia na kuna tarakilishi nne ambazo zinatumiwa ili kupeana huduma za masomo ya tarakilishi kwa watu ambao wanakuja eneo hili.

Hiki ni kitabu cha watoto wa darasa la pili ambacho wanatumia kusoma au kufundishwa na walimu wao, hii ni kuonyesha eneo hili kuna huduma za kimasomo zinazotolewa ndiposa watoto waweze kufundishwa somo la kiingereza.

Hili ni darasa ndani ya shule ambalo ni kubwa sana na kuna madawati mengi na viti pia. Hapa ni pahali ambapo wanafunzi wanapata kupata elimu ya kusoma au kusomeshwa.

Kitabu hichi ni cha wanafunzi wa darasa la pili. Ni cha kiswahili ambacho kinaitwa nyota ya kiswahili. Kitabu cha wanafunzi gredi ya pili na kwa jalada kuna watu wawili ambao wanaendesha farasi.

Hivi ni vitabu vya Kiswahili ambavyo watoto au wanafunzi wanatumia kusoma au kusomeshwa na walimu wao. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili zinatoa huduma za kimasomo kwa wananchi.

Dawati ni mingi sana na kuna viti ambapo wanafunzi wanatumia kusoma au kusomeshwa na kuna makaratasi zingine ambazo ziko juu ya madawati kuonyesha hapa ni pahali pa kupata elimu.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha darasa la pili, cha kiswahili ambacho wanatumia kusoma au kusomeshwa na walimu wao shuleni. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili linapata huduma za masomo.

Kuna madawati mengi sana na viti ambavyo wanafunzi wanatumia. Hapa ni darasani ndani ya shule pahali ambapo huduma za masomo zinatolewa .Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la wasomi.